Jengo kubwa la kisasa la benki linalohusika na huduma za utoaji na uingizaji wa fedha, ambapo watu wengi wapo pembezoni wakiwa wanapita, pembeni kuna maua yaliyopandwa vizuri.

Vijana wawili wamesimama pembezoni mwa jengo kubwa la kisasa la benki linalotoa huduma ya kuingiza na kutoa pesa kwa wakati mmoja. Ukutani kuna matangazo mengi.

Watu wengi wakike kwa wakiume wapo ndani ya chumba wakiwa wanapata kinywaji wamekaa Kwa kuzunguka meza huku vinywaji vingine vyenye kileo vimepangwa vizuri kwenye shelfu na vina vutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wakiwa wanajipatia kinywaji wakiburudika huku bidhaa tofautitofauti za kileo zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja

Jengo la kisasa lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, linahusika na kuuza vinywaji mbalimbali vyenye vileo vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti. Kinahusika na uuzaji wa vinywaji vyenye vileo vilivyopangiwa vizuri, kwenye shelfu na vingine juu ya meza kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wamekaa wakiwa wanaburudika. Juu ya meza kuna vinywaji vingi vyenye vileo; vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Watu wawili wa kike na wa kiume, wakiwa wanaburudika na kinywaji; ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wakutosha, lenye vinywaji vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Watu wengi wa kike kwa wa kiume, wakiwa ndani ya baa yenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanafurahia, wengine wamekaa na wengine wamesimama wakiwa wanakunywa vinywaji, vingine vikiwa vimepangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Watu huenda maeneo hayo ya baa kwa ajili ya kuburudika na kustarehe ili kujipatia vinywaji tofautitofauti.

Watu wakiwa wametulia ndani ya baa yenye mwanga wa kutosha, huku vinywaji kama bia vilivyowekwa juu ya meza, watu huenda sehemu hizo kwa ajili ya kustarehe na kuburudika, vingine vimepangiliwa kwenye shelfu.

Vijana wa kike wamekaa kwenye kiti na mmoja akiwa anawahudumia kinywaji, eneo hilo lina mwanga wa kutosha, linahusika na uuzaji wa vinywaji mbalimbali, vingine vimepangwa kwenye shelfu na vinavutia wateja

Vijana wengi wakike kwa wakiume wakiwa wanaburudika kwenye baa yenye vinywaji mbalimbali, vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Baa kubwa nyenye mwanga wa kutosha inayohusika na uuzaji wa vinywaji mbalimbali vyenye vileo, vingine vikiwa vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja. Vingine vipo juu ya meza huku kijana akiwa anaendelea kumimina kwenye glasi.

Vijana wa kike wakiwa baa, wanajipatia vinywaji wakiwa wanaburudika; juu ya meza wamejaza vya kutosha. Kwenye shelfu kuna vingine vimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Vijana wengi wakiwa ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha linalotoa burudani mbalimbali, wakiwa wanajipatia kinywaji wakifurahia huku vingine vikiwa vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu kwa lengo la kuwavutia wateja.

Vijana wengi wakiwa ndani ya jengo kubwa la starehe wakiwa wanajipatia burudani mbalimbali ya vinywaji pamoja na miziki, huku vingine vikiwa vimepangwa vizuri kwenye shelfu na vikiwa vinavutia wateja.

Watu wengi sana wakike kwa wakiume wakiwa ndani ya baa yenye mwanga wa kutosha wamekaa na wengine wamesimama wakiwa wanaburudika, huku vinywaji vingi vikiwa vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kisasa kinachojihusisha na kufanya biashara ya kuuza magari ya aina tofautitofauti, yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa linalohusika na uuzaji wa magari tofauti tofauti limefunguiwa huku yakiwa yamepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Moja likiwa limefunguliwa milango linaoneshwa eneo la ndani mfano usukani.

Sehemu kubwa ya wazi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza magari, yamepangiliwa vizuri na yanavutia wateja, eneo hilo limezungukwa na majengo.

Eneo kubwa la wazi lililozungushiwa uzio linalohusika na kufanya biashara ya kuuza magari tofautitofauti, ya kila rangi yaliyopangiliwa vizuri kwa mstari na yanavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayofanya biashara ya kuuza magari tofautitofauti, huku mengi yenye rangi nyeupe yakiwa yamepangiliwa vizuri na yanavutia wateja pembezoni mwa jengo refu la ghorofa.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza magari yaliyopangiliwa vizuri na kuvutia wateja, moja likiwa limefunguliwa milango.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya uuzaji wa magari mbalimbali, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, kuna meza juu yake kuna maji pamoja na vitabu.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza magari, yaliyopangiliwa vizuri yakiwa na rangi moja na yanavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza magari tofautitofauti, na yamepangiliwa vizuri kuvutia wateja. Pembezoni kuna miti mirefu pamoja na nguzo za umeme.

Eneo kubwa la wazi lililotengwa maalumu kwa ajili ya uuzaji wa magari mbalimbali, yaliopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, huku moja likiwa limefunguliwa milango, linaoneshwa vifaa vya ndani kama viti.

Eneo kubwa la wazi lililozungushiwa na ukuta wa matofali lililotengwa maalumu kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza magari tofautitofauti, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha, inayohusika na kufanya biashara ya kuuza magari tofautitofauti; huku moja likiwa limefunguliwa milango, linaonesha vitu vya ndani na uimara wake.

Eneo kubwa la wazi lililotengwa maalumu kwa ajili ya kuuzia magari yaliyopangiliwa vizuri ya kila aina na yanavutia wateja, huku moja likiwa limefunguliwa milango likiwa linaonyesha sehemu za ndani ya gari.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na kufanya biashara ya kuuza magari tofauti tofauti yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha la kisasa linalohusika na uuzaji wa magari, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja; huku wanaume wawili wakiwa nje na gari yenye rangi nyeusi, wakiwa wanauziana.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na uzio uliotengenezwa kwa kutumia waya, ndani kunafanyika biashara ya kuuza magari mbalimbali yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Eneo kubwa la wazi linalohusika katika kufanya biashara ya kuuza magari mbalimbali yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja. Eneo hilo limezungukwa na miti.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza magari mbalimbali, yamepangiliwa vizuri na yanavutia wateja; watu wengi huenda maeneo hayo kwa ajili ya kujipatia vyombo vya usafiri.

Eneo kubwa la wazi lilirengwa maalumu kwajili ya kufanya biashara ya kuuza magari mbalimbali yaliyopangiliwa vizuri kwa mstari na kwa rangi na yanavutia wateja, pembezoni kuna uzio pamoja na miti.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wakutosha linalohusika na uuzaji wa magari mbalimbali ya kila aina, yaliyopangiliwa vizuri na yanayovutia wateja, watu huenda eneo hilo kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Eneo la wazi la kufanya biashara ya kuuza magari limefunguliwa, huku moja likiwa limefunguliwa milango likiwa linaonyeshwa vifaa vyote vya ndani jinsi vilivyo vipya.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalo husika na uuzaji wa magari, mbalimbali yaliyopangiliwa vizuri kulingana na rangi kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linajihusisha na uuzaji wa magari ya aina tofautitofauti, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja; huku juu kuna taa inawaka.

Ndani ya jengo kubwa linaohusika na uuzaji wa biashara ya magari, yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia ambapo watu huenda sehemu hio kwa ajili ya kununua.

Eneo kubwa la kuuzia magari tofautitofauti limefunguliwa, huku yenyewe yamepangwa vizuri na yanavutia wateja; moja likiwa limefunguliwa milango linaonyesha vifaa vyote vya ndani ili kuwavutia wanunuzi.

Duka la Loyal la kuuza mahitaji ya kila siku lililofunguliwa mlango, kuna mwanaume akiwa anaingia amevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa anaenda kujipatia mahitaji mbalimbali haswa maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha, kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, ina picha ya ng'ombe wawili wa mabaka meusi na meupe, wanakula majani.

Duka la kieni la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku nimefunguliwa milango. Pembeni kuna kijana wa kiume aliyesimama eneo la kubadilisha akiwa anahitaji huduma mbalimbali. Juu yake kuna bango lenye picha ya ng'ombe aliyesimama katikati ya majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kilasiku limefunguliwa, pembeni kuna kijana wa kike akiwa ameshika mlango. Kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, kuna picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, mlangoni kuna mwanamke amesimama akiwa anaonesha kupongezwa na huduma inayopatikana. Ukutani kuna picha ya ng’ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa amesimama katikati ya majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa milango ikiwa na rangi ya bluu, bidhaa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja; pembeni kuna vijana wamekaa.

Duka la tamu la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku lililofunguliwa likiwa na mwanga wa kutosha, lina picha ya ng'ombe pamoja na mtoto akiwa anakunywa maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa huku kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, ina picha ya ng’ombe pembeni kuna pikipiki.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha linalouza mahitaji ya kila siku, limefunguliwa. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma za pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Ndani kuna kijana aliyeshika vyombo akiwa anapima maziwa. Bidhaa nyingine zimepangwa kwenye shelfu na nyingine zimening'inizwa, zinavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Nje kwenye mlango kuna watu wengi wakiwa wanahitaji bidhaa mbalimbali. Wengine tayari wakishafungiwa maziwa yao kwenye kifungashio maalumu.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna watu wawili wakiwa wameshika mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Pembezoni Kuna bidhaa nyingi zilizopangiliwa kwenye shelfu kwa kuvutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa huku kijana wa kike akiwa anapima maziwa yaliyowekwa juu ya meza, kuna friji iliyofunguliwa na kifaa cha kuwekea maziwa lakini pia kuna kiti cha plastiki.

Duka la mwaija la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa milango, limepakwa rangi ya bluu likiwa na maandishi yenye rangi nyeupe. Ndani kuna kijana aliyevaa barakoa, huku bidhaa tofauti tofauti zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Kuna kijana wa kiume amesimama mlangoni, ukuta ukiwa na rangi nyeusi pamoja na nyeupe.

Duka lenye mwanga wa kutosha, likiwa na shelfu kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa freshi. Ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, likiwa na mashine ya kutoa maziwa. Ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, huku akiwa anakula majani.

Ndani ya duka la kuuza mahitaji ya kila siku, limefunguliwa kuna mashine za kisasa zinazotoa maziwa zikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, zina picha za ng'ombe mwenye mabakamabaka akiwa anakula majani.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, kuna mashine ya kisasa iliyosimamishwa ukutani yenyewe inatoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Mashine ya kisasa inayotoa mahitaji ya kila siku kama maziwa, imesimamishwa pembezoni mwa jengo, likiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi lakini ina sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, huku mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa; ina picha ya mtoto akiwa ameshika glasi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka myeupe na meusi, akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa Kuna kijana akiwa amesimama kwenye mashine inayotoa maziwa na huduma ya pesa ina picha ya ng'ombe amesimama katikati ya majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna kijana aliyevaa fulana nyeupe akiwa kwenye mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbali mbali ya kila siku limefunguliwa. Ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Kijana wa kike akiwa ndani ya duka la kuuza mahitaji ya kila siku, amevaa koti lenye rangi nyeupe. Yupo anapima maziwa kwenye jagi huku dirishani kuna wateja wakiwa wanasubiri huduma.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya mtoto akiwa anatabasamu.

Ndani ya duka kubwa la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Huku bidhaa tofautitofauti zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa milango, huku kukiwa na mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa imefunguliwa mlango.

Duka linalouza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa huku bidhaa kama maziwa zilizowekwa kwenye madumu na zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja; ndani ya chumba hicho kuna watu wawili.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa; ina mchoro wa picha ya ng'ombe.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa milango, ndani kuna mwanga wa kutosha kuna bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja, eneo la nje kuna picha ya n'gombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa; ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa. Ina rangi ya bluu na nyeupe, ina picha ya ng'ombe.

Duka la kuuza bidhaa za plastiki limefungulowa, ndani kuna mwanaume aliyevala shati lenye rangi nyeupe, nje kuna mabango yakionyesha uuzaji wa maziwa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa. Nje kidogo ya mlango kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Kijana wa kiume akiwa amesimama pembezoni mwa mashine ya kisasa, inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kutoa pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa huku watu wengi wakiwa wamesimama mlango wakiwa wanasubiria huduma kwa nje kuna pikipiki iliyobeba kifaa cha kuhifadhia maziwa.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha linalouza mahitaji ya kila siku limefunguliwa kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa ina picha ya ng'ombe wenye mabaka meupe na meusi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, anakula manyasi.

Ndani ya chumba kikubwa cha mwanga wa kutosha kinachohusika na kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, kimefunguliwa kuna machine mbili za kisasa zinazotoa maziwa zikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, huku moja ikiwa na picha ya ng'ombe na nyingine ina picha ya mtoto.

Duka la "Mount" linalotoa huduma za kila siku limefunguliwa milango. Ndani kuna bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna mashine ya kisasa inayo husika na kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina rangi ya bluu pamoja na bluu bahari.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, kuna kijana mmoja akiwa amesimama akihitaji huduma mbalimbali. Bidhaa zikiwa zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja, eneo hilo lina mwanga wa kutosha.

Duka linalotoa mahitaji ya kila siku limefunguliwa kuna bidhaa nyingi zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu, na zinawavutia wateja kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, kwa nje kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa. Ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, ina picha ya ng’ombe pamoja na mtoto.

Ndani ya duka linalouza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa kuna mashine za kisasa zinazotoa maziwa zikiwa na huduma ya pesa, zina mchoro wa ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kula siku limefunguliwa milango, ndani kuna mashine inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, nje kuna stuli ya plastiki.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyekundu, akiwa kwenye mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na huduma ya pesa imechorwa picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka la Kieni la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa milango na madirisha, kuna mwanaume amesimama eneo hilo akiwa anahitaji huduma mbalimbali. Juu kuna picha ya ng’ombe amesimama katikati ya majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna kijana aliyeinama pembezoni mwa mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Kwenye mlango kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meusi na meupe akila majani.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha kuna kijana wa kike akiwa ameshika vifaa akiwa anapima maziwa, nyuma yake kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa likiwa na mashine na kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa ina picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa, pembeni kuna viti vya plastiki.

Ndani ya duka lenye mwanga wakutosha likiwa na mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa likiwa na bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine zipo bado kwenye boksi na zinavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna mashine ya kisasa inatoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi amesimama katikati ya majani.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, huku mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, imewekwa pembeni ikiwa na picha ya ng'ombe anakula majani.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, kuna picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Ndani ya duka la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, ina picha ya mtoto akiwa ameshika glasi anakunywa maziwa.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa bidhaa za kila siku limefunguliwa, kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa na picha ya ng'ombe akiwa amesimama katikati ya majani.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa mlango, linauza bidhaa mbalimbali. Mlangoni kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani, kuna glasi ya maziwa.

Duka kubwa la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa. Likiwa linauza bidhaa tofauti tofauti kama gesi na vingine vimepangwa vizuri kwenye shelfu kwa kuvutia wateja. Jengo hilo lina maduka mengi ikiwemo na saluni."

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna mashine ya kisasa, inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa kuna picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefuliwa, lina mwanga wa kutosha. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, kuna picha ya mtoto.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa likiwa na milango ya bluu pamoja na kufuli iliyofungwa huku watu wakiwa wamesimama wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali mmoja ameshika glasi ya maziwa.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa bidhaa za kila siku kama maziwa, imefunguliwa na kuwekwa nje ya jengo inasehemu ya kutolea pesa lakini inapicha ya ng'ombe pamoja na mtoto.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, kuna mwanga wakutosha, ndani kuna mashine ya kisasa yakutoa maziwa, ukutani kuna picha ya glasi yenye maziwa na mlija.

Mwanamke mmoja amesimama pembeni mwa mashine ya kisasa inayohusika na utoaji wa maziwa, huku mkono mmoja ukiwa umeshika sehemu ya huduma ya pesa, kuna dumu la lita tano ambalo lina maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa huku watu wengi wakiwa eneo hilo, wakisubiri kupatiwa huduma kijana mmoja ameinama akiwa anaendelea kuwapimia maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna kijana aliyeshika mashine ya kisasa inayotoa maziwa freshi ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa; kuna ng'ombe akiwa anakula majani

Duka la wachani la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa. Nje kuna vijana wawili mmoja akiwa ameshika baiskeli na maziwa mkononi na mwingine wa kike akiwa amembeba mtoto .

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna mashine za kisasa, zinazotoa maziwa zikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Zina rangi ya bluu pamoja na nyeupe, kuna picha ya mtoto.

Vijana wengi wakiwa wameshika glasi za maziwa wakiwa wanafurahia ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha, wamekaa huku bidhaa nyingine zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja, kuna meza juu yake kuna jagi.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya duka la kuuza bidhaa za kila siku. Mmoja akiwa ameshika mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Na mwingine aliyevaa fulana nyeupe, akiwa anaonyesha tangazo.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha akiwa pembezoni mwa mashine ya kisasa inayotoa maziwa, mkono mmoja ukiwa umeshika sehemu inayohusika na huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa. Huku bidhaa tofautitofauti zimepangwa kwenye shelfu kwa kuwvutia wateja. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la kuuza mahitaji ya kila siku lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa; kuna kijana akiwa anahitaji huduma mbalimbali, huku bidhaa tofautitofauti zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa, pembeni kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Katikati kuna glasi ya plastiki pembeni kuna vifaa vya kutunzia maziwa.

Mwanaume aliyevalia fulana ya nyekundu na suruali ya jinsi na kofia nyeusi, akiwa kwenye duka linalotoa bidhaa za kila siku, lenye mashine ya kisasa linalotoa maziwa pamoja na huduma za pesa, likiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, huku juu ya meza kuna ndoo ya maziwa. Mlangoni kuna picha ya ng’ombe mwenye mabaka meusi na meupe anakula majani pamoja na glasi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa huku bidhaa tofauti tofauti zimepangwa juu ya meza na nyingine zipo kwenye shelfu kuna kijana amekaa, kuna picha ya ng’ombe akiwa amesimama.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa lina mwanga wa kutosha, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa pamoja na huduma ya pesa, ina picha ya ng’ombe akiwa anakula majani pamoja na mtoto.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa milango. nje kuna stuli yenye rangi ya bluu, ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa milango, nje kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na rangi ya bluu, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la "KIENI" la kuuza mahitaji ya kila siku nimefunguliwa. Nje kuna wateja wengi wanaohitaji huduma mbalimbali kuna bidhaa nyingine kwa nje zinazouzwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, likiwa na mwanga wa kutosha. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe akiwa anakula majani pamoja na mtoto anakunywa.

Ndani ya duka la kuuza bidhaa za kila siku kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa likiwa na mashine ya kutoa maziwa yenye picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, huku bidhaa tofauti tofauti zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha kuna mashine ya kisasa inayohusika na utoaji wa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya kutoa pesa ina picha ya ng'ombe.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Huku bidhaa tofautitofauti zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Vijana watatu wamekaa kwa utulivu kwenye duka la kuuza mahitaji ya kila siku, wapo kwenye viti vyeupe wako wamezunguka meza, juu yake wameweka jagi zikiwa na glasi ya maziwa.

Duka kubwa la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa lina mwanga wa kutosha, kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa ina sehemu ya huduma ya pesa, inauza bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Duka linalohusika kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Nje kuna watu wengi wamesimama wakihitaki huduma mbalimbali. Limepakwa rangi nyeupe, kijani na njano likiwa na maandishi meusi na meupe.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa likiwa na mwanga wa kutosha, ndani Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku nimefunguliwa. Nje kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa ina rangi ya bluu pamoja na nyeupe.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa milango, kuna mwanaume amesimama eneo hilo, linalohusika na uuzaji wa maziwa; kuna mashine inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa likiwa linatoa huduma ya pesa. Kuna bidhaa tofauti tofauti zilizopangwa kwa kuvutia wateja. Nje kuna mwanaume amesimama, pembeni kuna picha ya mtoto pamoja na mmama.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa kwa nje lina picha ya ng'ombe mwenye mabaka mabaka akiwa anakula majani, mtoto mwenye glasi pamoja na mikate na trei za mayai; ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa.

Duka la kieni la kuuza bidha za kila siku limefunguliwa milango pamoja na dirisha, kuna mwanamke mmoja akiwa anaingia ndani kujipatia bidhaa mbalimbali, zingine zikiwa zimepangwa kwa nje kwa kuning'inizwa na zinavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa likiwa na mwanga wa kutosha, ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kilasiku limefunguliwa, lina mwanga wa kutosha. Ndani kuna mashine za kisasa za kutoa maziwa zikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, zina picha ya mchoro wa ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna mashine inayohusika kwenye kutoa maziwa na kutoa huduma ya pesa, kuna mwanga wa kutosha kwenye milango kuna picha za mayai.

Duka lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, likiwa linauza bidhaa za kila siku; zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine zimepangwa kwa kurundikwa na zinavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa lina mwanga wa kutosha bidhaa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa milango, kuna kijana wa kiume mwenye pikipiki, akiwa amebeba vifaa vya kuhifadhia maziwa, pembezoni kuna nguzo ya umeme.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, huku bidhaa zikiwa zimepangiliwa vizuri ndani. Kuna mashine inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, ina picha ya ng’ombe yenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa milango. Kuna kijana wa kike, aliye simama akiwa anahitaji huduma mbalimbali. Mlangoni kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna watu wawili mmoja akiwa ni muuzaji na mwingine ni mnunuzi. Akiwa anapatiwa bidhaa, ila nyingine zimepangwa vizuri kwenye shelfu kwa kuvutia wateja.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa bidhaa za kilasiku wakiwa wameshika mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Huku bidhaa tofauti tofauti zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Ndani kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, huku bidhaa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Ndani ya jengo hilo kuna mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha linalouza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, kuna mashine ya kisasa inayohusika na utoaji wa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa; ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa milango. Kuna mwanga wa kutosha ndani kuna kijana aliyevaa fulana yenye rangi nyekundu akiwa anapatiwa huduma mbalimbali. Juu kuna bango lenye madumu ya maziwa

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa kuna picha ya ng'ombe pamoja na mtoto ndani kuna mtu amekaa aliyevaa kofia.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna mashine za kisasa zinazotoa maziwa zikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, zina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, milango ikiwa na rangi ya bluu, nje Kuna stuli ya plastiki, ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, lina mwanga wa kutosha. Kuna watu wengine sana wakihitaji huduma mbalimbali, pembezoni Kuna vifaa vingi vya kuhifadhia maziwa.

Ndani ya duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa kuna kijana aliyevaa koti lenye rangi nyeupe akiwa na vifaa anapima maziwa, dirishani kuna mtu akiwa anasubiri huduma.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, lina mwanga wa kutosha. Ndani kuna mashine ya kisasa yenyewe inatoa maziwa ikiwa na huduma ya kutoa na kuingiza pesa; kuna ng'ombe anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa ndani kuna mwanga wa kutosha kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa, huku bidhaa nyingine zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu kwa kuvutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna watu wakiwa wanapatiwa huduma; kwa nje kuna mabeseni na ndoo, ukutani kuna picha ya ng'ombe.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, watu wakiwa wanaenda kununua bidhaa. Pembeni kuna trei za mayai zilizopangwa vizuri, pamoja na madumu ya kuhifadhia maziwa. Ukutani kuna picha ya ng’ombe.

Duka la Limuru la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa huku bidhaa zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Juu kuna bango kubwa lenye picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi amesimama katikati ya majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Kuna picha ya mtoto akiwa anatabasamu."

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Pembeni ina picha ya ng'ombe akiwa ana mabaka meupe na meusi anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali yakiwa siku limefunguliwa, huku mashine ya kisasa inayotumika kutoa maziwa ikiwa imewekwa nje ya jengo ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa inapicha ya n'gombe.

Kijana wa kiume akiwa kwenye mashine ya kisasa inayotoa maziwa, huku mkono mmoja wa kiume ukiwa umeshika ya huduma ya pesa, kuna picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha yanayouza bidhaa mbalimbali limefunguliwa, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kutoa huduma ya pesa, ina mchoro wa picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Ndani ya duka la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa. Kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe akiwa anakula majani kuna kijana wa kike amesimama.

Ndani ya duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, lina mwanga wa kutosha. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Mashine ya kisasa inayohusika na utoaji wa maziwa ikiwa imefunguliwa, ikiwa ina sehemu ya huduma ya pesa. Pembeni kuna madumu yanayotumika kuhifadhia maziwa.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kotosha, linalouza bidhaa za kila siku limefunguliwa. Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka na kutoa pesa, ina picha ya ng'ombe yenye mabaka meupe na meusi.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinachohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha kama: meza, viti masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama masofa, meza, mito; yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linahusika na ufanyaji wa biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama vitanda vya kisasa, mito, na zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Eneo kubwa la wazi lililopo nje ya jengo linalohusika na ufanyaji wa biashara ya kuuza fanicha, huku mwanaume mmoja akiwa anaendelea kutengeneza, nyingine zikiwa zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja; pembeni yake kuna watu wamesimama.

Ndani ya jengo kubwa, lenye mwanga wa kutosha, kuna fanicha mbalimbali, zinazo uzwa kama masofa, mito, sturi, meza, zilizo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Kijana wa kiume amesimama katikati ya fanicha mbalimbali, kama masofa pamoja na mito, yaliyo pangiliwa vizuri eneo la wazi na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha. Linalohusika na kufanya biashara ya fanicha mbalimbali kama stuli, meza, masofa na mito; ilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wakutosha linahusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama masofa, mito, stuli zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi iliyotengwa pembezoni mwa barabara inayojihusisha na uuzaji wa fanicha mbalimbali, kama masofa pamoja na mito zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kinachohusika na ufanyaji wa biashara ya kuuza fanicha, kama vitanda pamoja na meza, zilizotengenezwa kwa mbao, na zimepangiliwa vizuri na kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama: magodoro, masofa, mito, makabati na viti vya plastiki vilivyopangiliwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Eneo kubwa la wazi linalojihusisha na kufanya biashara ya kuuza fanicha za kisasa kama masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja, kuna kijana amekaa. Nyuma yake kuna maduka yanayouza bidhaa mbalimbali.

Ndani ya Banda kubwa lenye mwanga wa kutosha lilozungushiwa mabati linahusika na uuzaji WA fanicha mbalimbali kama masofa na mito zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. KInacho husika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama meza, masofa na mito zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Sehemu inayohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali zilizotengenezwa kwa ubunifu mkubwa kama makabati pamoja na droo na zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa bidhaa za fanicha kama: meza, viti, masofa; yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama masofa, meza zilizopangiliwa vizuri na zinazovutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi iliyozungushiwa mabati ikiwa imetengwa maalumu, kwa ajili ya ufanyaji wa biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama masofa mito zilizopangiliwa vizuri na zinazovutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa linalohusika na kufanya bishara ya kuuza fanicha mbalimbali kama meza, masofa, mito na viti, vilivyopangiliwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Ndani ya jengo la kisasa lenye mwanga wa kutosha, linaofanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama masofa, mito na vitanda. Vilivopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wamekaa, linahusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama: vitanda, masofa, mito yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali; kama vitanda vilivyotengenezwa kwa ubunifu mkubwa, kwa kutumia mbao na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika katika uuzaji wa fanicha mbalimbali kama viti, zilizotengenezwa vizuri kwa mbao na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Vijana wa kiume wawili wakiwa sehemu yenye mbao nyingi na vibanda tofautitofauti, wamevaa mavazi maalumu wakiwa wanatengeneza fanicha mbalimbali kwa kutumia mbao, pembeni kuna kabati.

Eneo kubwa la wazi lililotengwa maalum kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama vitanda, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama meza, mito, pamoja na masofa, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kuuza biashara ya fanicha mbalimbali kama meza pamoja na masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinachohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali; kama masofa pamoja na mito, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, huku kijana wa kike akiwa amesimama.

Eneo kubwa la wazi la kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama kitanda kilichotengenezwa vizuri kwa kutumia mbao na kupangwa kwa kuvutia wateja. Pembeni kuna pikipiki pamoja na miti.

Ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, linahusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama vitanda pamoja na magodoro vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Vijana wawili wakiwa eneo la wazi wakiwa wanaendelea na kazi ya kutengeneza fanicha mbalimbali kwa ajili ya kuziuza. Huku pembeni kuna kabati za kisasa zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Eneo kubwa la wazi la kuuza fanicha mbalimbali, kama meza; iliyotengenezwa kwa kutumia mbao la ubunifu mkubwa, imepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Pembeni kuna madumu yenye rangi.

Eneo kubwa la wazi linalohusika na ufanyaji wa biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama masofa pamoja na mito. zilizopangiliwa vizuri pembezoni mwa barabara na zinavutia wateja huku kuna magari yanapita.

Eneo kubwa la wazi la kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama masofa, mito, viti na meza zilizopangiliwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinahusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama vitanda, mito, viti, masofa vilivopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha inayofanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia vyuma pamoja na mbao na zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama mito stuli masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha, inayohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama masofa; yaliyotengenezwa vizuri na kupangiliwa kwa kuvutia wateja. Pembezoni kuna gari limesimama.

Sehemu kubwa ya wazi inayohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama mito pamoja na masofa yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna vijana wawili, mmoja amesimama na mwingine amekaa.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinachohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama: viti, kabati, masofa na mito, yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, lina mwanga wa kutosha. Ndani kuna fanicha mbalimbali kama meza, masofa mito, yaliyo pangiliwa vizuri na yanawavutia wateja.

Sehemu yenye mwanga wa kutosha iliyotengwa maalum kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali, kama vitanda vilivyotengenezwa kwa vyuma pamoja na mbao na vimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha, kama: meza, makabati, masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja; pembezoni mwa jengo kubwa liliojengwa kwa mabati.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama masofa, mito, viti, meza vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Sehemu ya wazi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama masofa pamoja na mito; zilizopangiliwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Eneo la wazi linalohusika na kufanya biashara ya fanicha mbalimbali, kama meza pamoja na madawati; yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Eneo kubwa la wazi limetengwa maalumu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za fanicha, kama meza na viti; vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja. Vimetengenezwa kwa mbao.

Eneo la wazi lililotengenezwa maalumu kwa ajili ya ununuaji na utengenezaji wa fanicha mbalimbali, huku watu wakiwa wanendelea kutengeneza kwa kutumia mbao pembeni kuna nyumba.

Sehemu ya wazi inayohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama stuli na meza, zilizotengenezwa vizuri kwa kutumia mbao na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Eneo kubwa la wazi la kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kupendeza, vimepangiliwa vizuri na vinavutia wateja; pembezoni kuna misitu.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha kama stuli, kitanda kilishatandikwa vizuri kwa mashuka na kinavutia wateja.

Eneo kubwa la wazi la kuuza fanicha mbalimbali za kisasa kama mito, masofa, viti, magodoro yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Eneo kubwa la wazi lenye mwanga wa kutosha linalojihusisha na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia vyuma pamoja na mbao. Zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Eneo kubwa la wazi la kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama masofa, vitanda, mito, viti, meza vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na kuuza biashara mbalimbali ya kuuza fanicha kama masofa, viti na makabati zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Eneo la wazi la kufanya biashara ya kuuza fanicha kama viti pamoja na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa samani mbalimbali kama viti, mito zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja wanaoenda kununua.

Eneo kubwa la wazi lililotengwa maalumu kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama viti vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, kuna watu wawili wanaendelea kutengeneza. Eneo hilo lina makazi ya watu pamoja na mimea mbalimbali.

Sehemu kubwa ya wazi inayofanya biashara ya kuuza fanicha za kisasa kama masofa, mito iliyopangiliwa vizuri kulingana na rangi zake na inavutia wateja kuna kijana WA kiume akiwa amekaa.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa fenicha mbalimbali kama meza, viti, na masofa ya kisasa vilivyopangwa vizuri na vinavutia wateja.

Mwanaume amesimama akiwa ameshika nyundo pamoja na futikamba anayoitumia kupimia wakati anatengeneza fanicha mbalimbali kuna mbao nyingi zinazotumika kutengeneza.

Vijana wa kike kwa kiume wapo ndani ya banda lililotengenezwa kwa mabati, wakiwa na fundi seremala anayehusika na utengenezaji wa fanicha mbalimbali; wanapatiwa ujuzi wa vitendo.

Ndani yachumba chenye mwanga wa kutosha, cha kisasa, kinachohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama masofa, mito, vilivyopangiliwa vizuri na vinavyovutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa sana lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama: mito, meza, masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza samani mbalimbali kama stuli, masofa, mito. Yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama masofa, mito na meza; zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayotumika na kuuza biashara ya fanicha mbalimbali, kama mito pamoja na masofa na stuli zilizopangiliwa vizuri, nje ya mabanda yaliyotengenezwa kwa mabati na zinavutia wateja pembezoni kuna kijana amesimama.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama: viti pamoja na meza, mito na masofa yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, lina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza kuna watu sita wamekaa kwa kutulia wakiwa wanapata chakula.

Jengo kubwa la kisasa linalotumika kama hoteli ndani kuna watu, kuna mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, watu huenda eneo hilo kwa ajili ya kupumzika kama wamechoka au wakiwa wanahitaji vyumba vya kulala.

Vijana wanne wapo ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Watu wengi huenda maeneo hayo kwa ajili ya kupumzika na kujipatia huduma mbalimbali.

Hoteli kubwa ya kisasa ikiwa imefunguliwa ina mwanga wa kutosha na vijana wawili, mmoja amekaa na mwingine ni muhudumu akiwa anampatia chakula. Watu huenda eneo hilo kwa ajili ya kupumzika.

Hoteli kubwa ya kisasa ikiwa na mwanga wa kutosha; katika eneo la mapokezi kuna watu wawili, mmoja akiwa anamsikiliza mwingine. Watu huenda eneo hilo kwaajili ya kupumzika.

Hoteli kubwa na ya kisasa ina mwanga wa kutosha ina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza na masofa. Eneo la mapokezi kuna kijana wa kike akiwa amesimama, watu huenda eneo hilo kwa ajili ya kupumzika.

Ndani ya jengo kubwa la hoteli lenye mwanga wa kutosha, eneo la mapokezi kuna vijana wa kike waliovaa fulana za kufanana, mbele yao kuna mteja akiwa anahitaji huduma; kuna viti.

Ndani ya hoteli kubwa yenye mwanga wa kutosha, ikiwa na mandhari nzuri ya kuvutia ina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Watu huende eneo hilo kwa ajili ya pumzika na kuburudika.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na rangi ya bluu linalohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama vile viti, masofa na mito zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ye jengo lenye mwanga wa kutosha, likiwa linavutia sana kuna kitanda kilichotandikwa vizuri na mashuka pamoja na mito kuna vyumba vingi vya kulala wageni.

Ndani ya hoteli kubwa yenye mwanga wa kutosha, ina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Kuna mtu amekaa akiwa anahudumiwa. Eneo hilo ni maalumu ambapo watu huenda kwa ajili ya kupumzika.

Hoteli kubwa ya kisasa yenye mwanga wa kutosha inavutia ina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza watu huenda sehemu hiyo kwa ajili ya kupumzika na kustarehe

Jengo kubwa la hoteli lenye mwanga wa kutosha, eneo la mapokezi kumesimama vijana wa kike wawili waliovaa nguo za kufanana, mbele yao kuna mteja anayehitaji huduma mbalimbali.

Hoteli kubwa na ya kisasa yenye mwanga wa kutosha yenye mpangilio mzuri wa viti na meza eneo la mapokezi linavutia watu huenda maeneo hayo kwa ajili ya kupumzika

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali. Kuna bidha tofautitofauti, kama nyanya, matunda mbalimbali yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa la mtaani limefunguliwa. Ndani kuna watu wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali. Kuna bidhaa tofauti tofauti kama mboga za majani, matunda, zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Duka la mtaani la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa, ndani kuna muuzaji pamoja na mteja akiwa ameshika bidhaa huku nyingine zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko lenye mwanga wa kutosha, kuna kijana amekaa akiwa anauza urembo mbalimbali uliotundikwa ukutani kwa kuning'inizwa na umepangiliwa vizuri unaovutia wateja.

Mama akiwa sokoni akiwa anapanga bidhaa kama nyanya ,matango, karoti, pilipili hoho, vitunguu na ndizi zilizoning'inizwa kwa ajili ya kuvutia wateja.

Soko kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, lina watu wengi. Linauza bidhaa tofautitofauti, kama: nyanya, mboga za majani; vitunguu vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi, likiwa na bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kama mihogo, ndizi, nyanya na zinavutia wateja, zipo kwa mafungu mafungu.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, ndani kuna bidhaa tofautitofauti kama: karanga, matango, kabichi, pilipili hoho na karoti; zilizopangiliwa vizuri kwenye matoroli na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, lina watu wengi lina bidhaa tofautitofauti kama maembe, nyanya, vitunguu na ndizi zilizoning’inizwa na zimepangiliwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Watu wengi wakiwa ndani ya soko lenye mwanga wa kutosha wakienda kujipatia bidhaa mbalimbali kama vitunguu, mboga, mahindi, ndizi zilizopangwa vizuri chini kwa mafungu kwa kuwavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalo husika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu, nanasi, machungwa ndizi zilizopangiliwa vizuri na nyingine zimening'inizwa kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na watu wengi wakiwa wanapanga bidhaa zao vizuri, kwenye ndoo kuna mmama ameinama anapanga viazi kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Soko kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti limefunguliwa eneo la wazi majiko ya mkaa na sanduku na makarai, yamepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lina watu wengi sana ambao wanahitaji huduma mbalimbali kuna bidhaa tofauti tofauti, zililopangiliwa vizuri kama nyanya, kabichi zinazovutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, huku bidhaa tofautitofauti zimepangiliwa vizuri nyingine chini na nyingine kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa tofautitofauti kama: mikanda, viatu vya kiume na vya kike vilivyopangiliwa vizuri kwa kuning'inizwa na vinavutia wateja.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali za kila siku zinazotumika majumbani kama: nyanya, nyanya chungu, pilipili hoho, karoti zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa mbalimbali kama machungwa maepo matikitimaji ndizi matango yaliyopangiwa vizuri na yanavutia wateja pembeni kuna kijana wa kike akiwa amesimama.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, ndani kuna kijana amekaa. Linahusikua na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nguo, vitabu vilivoning’inizwa ili kuwavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, huku bidhaa tofautitofauti zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine juu ya meza kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali limefunguliwa kama mchele, maharage, karanga na huduma nyinginezo. Kuna watu wengi wakijipatia mahitaji tofauti tofauti.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama nguo, zilizowekwa juu ya meza na nyingine zimeningizwa juu kwa ajili ya kuvutia wateja; ndani kuna watu wengi.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wakiwa wanahitaji mahitaji mbalimbali, kuna bidhaa tofautitofauti kama nyanya, vitunguu zilizowekwa vizuri kwenye vifungashio na kupangwa kwa kuvutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wa jinsia tofauti tofauti wamesimama huku bidhaa, zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine zimewekwa juu ya meza na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi sana, Kuna bidhaa tofauti tofauti kama mikoba na nguo zilizopangiliwa vizuri na zingine kwa kuning'inizwa na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna bidhaa mbalimbali kama mazulia pamoja na mapazia yaliyopangiliwa vizuri na mengine yametandazwa chini na yanavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha. Ndani kuna watu. Linahusika na kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali za asili, kama cheni, shanga, na mikufu.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wakiwa wanahitaji bidhaa huku nyingine zikiwa zimepangwa vizuri chini na nyingine juu ya matenga na nyingine zimewekwa kwenye ndoo, kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, kuna watu wengi kuna bidhaa tofauti tofauti kama machungwa, bamia vitunguu vilivyopangiliwa vizuri kwa mafungu mafungu na vinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa bidhaa nyingi tofautitofauti kama: vitunguu, nafaka; zilizopangiliwa vizuri kwenye meza na nyingine zimewekwa kwenye makopo na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha ndani kuna vijana wengi wakiwa wanahitaji mahitaji tofautitofauti, kuna bidhaa nyingi zilizopangiliwa vizuri. Nyingine kwenye meza na nyingine kwa kuning’inizwa na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha. Ndani kuna watu wamesimama. Huku bidhaa nzuri zimepangiliwa vizuri juu ya meza na nyingine zimening'inizwa kwa kuwavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wakutosha, lina watu wengi wakiwa wamekaa na wengine wamesimama. Kuna bidhaa tofauti tofauti kama; nyanya, vitunguu, karoti, tikiti maji, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vitunguu, nyanya zilizopangiliwa vizuri kwa mafungu kwa kuvutia wateja. Kuna watu wengi wanaohusika na uuzaji.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna wanawake wawili, mmoja akiwa anamuuzia mwingine mboga za majani. Lakini pia kuna ndizi, nyanya pamoja na viazi vilivyo pangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Watu wakiwa kwenye soko mmoja amekaa na mwingine akiwa amesimama anatabasamu wapo wanauza bidhaa tofauti tofauti kama tangawizi, viyunguu, nyanya mboga za majani na zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa la kisasa la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Kuna watu, ndoo pamoja na bidhaa tofautitofauti kama: mboga za majani, maembe, nyanya, vitunguu vilivyopangiwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Soko kubwa la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, likiwa na bidhaa tofautitofauti, kama: ndizi, karoti, nyanya, vitunguu vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama mapapai, machungwa, maepo, ndizi zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndaji ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wakiwa wamekaa na wengine wamesimama. Kuna bidhaa tofautitofauti kama nyanya, pilipili, vitunguu swaumu, viazi vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Wanawake wakiwa sokoni mmoja akiwa ananunua mbogamboga zilizopangwa vizuri kwa mafungu, lakini kuna nyanya pamoja na ndizi, na mifuko inayotumika kufungia bidhaa.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, huku wafanya biashara wengi wakiwa wamepanga bidhaa zao kwa mafungu. Hasa matunda kama nanasi, maepo, tikitimaji, ndizi, machungwa, yaliyo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi sana wakiwa wanahitaji vitu mbalimbali. Kuna bidhaa tofautitofauti kama: nyanya, pilipili hoho, vitunguu vilivopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali wakiwa wamesimama, kuna bidhaa tofauti tofauti zilizopangiliwa vizuri nyingine chini na nyingine kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, lina watu wengi pamoja na miamvuli. Lina bidhaa tofautitofauti zilizopangwa chini kwa mafungu kama: ndizi, maembe, nyanya, maboga na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalihusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, hasa nafaka kama: mchele, maharage, mahindi; yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja; kuna watu wawili wamesimama.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama: vitunguu, nyanya, mboga za majani zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja, kuna watu wengi wakihitaji huduma mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wanaouza bidhaa tofautitofauti, kama: maembe, ndizi, nanasi na vitunguu; vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja na watu wengi huenda eneo hilo, kwa ajili ya kupata huduma.

Ndani ya soko kubwa na lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi waliosimama wakiwa wanatafuta mahitaji mbalimbali, kuna bidhaa tofauti tofauti kama hotipoti, chupa, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja, kuna watu wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, kuna bidhaa tofautitofauti kama nyanya, vitunguu na mboga za majani. Zilizopangiliwa vizuri kwa mafungu, na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wamesimama wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, huku kuna bidhaa tofautitofauti kama matikiti maji, maepo, ndizi yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Watu wengi wakiwa ndani ya soko lenye mwanga wa kutosha mmoja akiwa ameshika mboga za majani lakini pia kuna: karoti, viazi, mapapai, machungwa; yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wakiwa wanahitaji mahitaji tofautitofauti. Kuna bidhaa mbalimbali kama matango, pilipili hoho, nyanya, vitunguu; zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa milango kwa ajili ya kutoa huduma, huku watu wakiwa wamesimama wakiendelea kupatiwa vitu wanavyovihitaji. Chini kuna nazi.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wakutosha kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, lakini pia kuna bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri na nyingine kwa kuning'inizwa na zinavutia wateja.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, biashara husika inafanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama viti na meza. Zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna mwanamke mmoja amesimama.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama nguo zilizovalishwa kwenye midoli na zingine zimening’inizwa kuwavutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha la kisasa linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama viatu vya kiume na vya kike, vilivopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye mahitaji mbalimbali, linalohusikaa na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti kama makoti ya suti yaliyopangiliwa vizuri kwa kuning'ininizwa na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na wauzaji wa bidhaa mbalimbali kama nguo, zilizowekwa juu ya meza na nyingine zipo kwenye shelfu na nyingine zimeninginizwa kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalo husika na utoaji wa huduma mbalimbali inauza bidhaa kama nguo hasa mafulana, mashati na masuruhali yaliyopangiliwa vizuri na mengine yananing'iningwa yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna bidhaa tofautitofauti, kama nguo zilizoning'inizwa vizuri na kupangwa kwa mpangilio wa kuvutia wateja mbalimbali.

Jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa meza huku bidhaa kama nguo pamoja na viatu na makoti yamepangiliwa vizuri na mengine kwa kuningizwa yanavutia wateja

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi, kuna bidhaa nyingi tofauti tofauti hasa za nguo zilizopangiliwa vizuri na nyingine zimening'inizwa na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo, lenye mwanga wa kutosha linalohusika na utoaji wa huduma mbalimbali, huku bidhaa kama nguo pamoja na viatu vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu. Nyingine zimening'inizwa kwenye enga na zinavutia wateja.

Jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha linalojihusisha na kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali, kama viatu ziliyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja, ndani kuna watu wengi wakihitaji huduma.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wakutosha linalouza bidhaa mbalimbali kama nguo za aina zote zimening'inizwa vizuri na kupangwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Kuna vinywaji mbalimbali vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nguo zilizopangiliwa vizuri, na nyingine zimening'inizwa na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama suti za kiume, na makoti yaliyoning`inizwa vizuri na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna bidhaa tofautitofauti kama vile nguo, suruali pamoja na makoti, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuning'inizwa na zinavutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha ndani lina maduka mengi likiwa linauza bidhaa tofautitofauti kama nguo zilizoning'inizwa na nyigine zimevalishwa midoli ili zivutie wateja.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wawili wakiwa wanaendelea kupika nyama huku nyingine zikiwa zimewekwa sehemu maalum kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wamesimama na wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vyeupe wakiwa wanatoa maelekezo mbalimbali, juu yake kukiwa na taa ikiwa inawaka.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nguo, viatu vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, kuna bidhaa nyingi zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zingine kwa kuning'inizwa ili ziwavutie wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi Sana wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, huku bidhaa tofauti tofauti kama nguo zimening'inizwa na nyingine zimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali kama: nguo, midoli iliyowekwa juu ya meza, na zimepangiliwa vizuri kwa kuwavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, lina maduka mengi yanayouza bidhaa mbalimbali yaliyotengenezwa vizuri. Bidhaa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu zimening'izwa kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna bidhaa tofautitofauti kama viatu, nguo, mikoba vilivopangiliwa vizuri na vingine kwa kuning’inizwa na zinavutia wateja. Ndani kuna watu ambao wanahitaji huduma mbalimbali.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lina maduka mengi yanayotoa huduma mbalimbali, huku bidhaa tofautitofauti zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa shelfu, zilizowekwa bidhaa mbalimbali kama viatu vimeningizwa na vingine vimepangwa na vinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa wale ni mwanga wa kutosha kuna watu wengi sana. Kuna bidhaa tofauti tofauti kama viatu na mikoba zilizopangiwa vizuri, kwenye shelfu na nyingine zimening'inizwa na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, likiwa lina bidhaa tofautitofauti, hasa mashati pamoja na suruali za kiume, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine zimening'inizwa kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha kunavijana wakiwa wamesimama wanahitaji huduma mbalimbali, huku bidhaa kama stuli, meza na nyingine zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na kufanya biashara ya nguo za bidhaa mbalimbali, huku viatu vya aina tofautitofauti vya kiume vikiwa vimepangiliwa vizuri juu ya meza na vingine vipo ndani ya maboksi, vinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine zinaning'inizwa, zikiwa zinaonekana kwenye vioo na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nguo pamoja na makoti yaliyowekwa vizuri kwenye shelfu na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali; nyingine zimepangiliwa vizuri kwenye meza na nyingine zimening'inizwa, nyingine zimewekwa kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi sana wanaohitaji mahitaji tofautitofauti. Kuna bidhaa nyingi, zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wanahitaji huduma mbalimbali, kuna bidhaa nyingi zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja; sehemu ya mapokezi kuna kompyuta ya mezani.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wa jinsia tofautitofauti wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wanaendelea kutafuta bidhaa tofautitofauti; zilizopangiliwa vizuri kwenye meza na nyingine kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna kijana wa kike akiwa ameinama anahitaji huduma mbalimbali, eneo hilo kunapatikana bidhaa tofautitofauti na watu wengi huenda sehemu hiyo kwa ajili ya kujipatia huduma.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna bidhaa tofautitofauti, kama viti na baiskeli na mipira; zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa mbalimbali, kama: nyanya, matango, vitunguu, viazi vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna kijana wa kike akiwa anajipatia huduma.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali kama mboga za majani, matikiti yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja. Huku bidhaa nyingine zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa mbalimbali limefunguliwa, ndani kuna watu wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali huku zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu za kisasa na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wawili (wa kike kwa wa kiume) wakiwa wanachagua mabakuli. Lakini pia kuna bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, lina bidhaa nyingi zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Watu wengi huenda eneo hilo kwa ajili ya kujipatia huduma mbalimbali.

Soko kubwa la kisasa la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa huku bidhaa tofauti tofauti zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja, watu wengi huenda eneo hilo kwa ajili ya kujipatia huduma.

Soko kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kuuza bidhaa tofauti tofauti, kuna vinywaji vingi vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja kuna kijana amesema.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na watu ndani. Lina bidhaa tofautitofauti kama: ndizi, maembe, nyanya, vitunguu; zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza huduma mbalimbali kama viatu pamoja na vipodozi, vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa linahusika na utoaji wa huduma mbalimbali, huku bidhaa tofauti tofauti zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zingine kwenye mafriji na zinavutia wateja.

Soko kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, likiwa lina shelfu nyingi, huku bidhaa zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja. Kijana mmoja akiwa ameshika bidhaa na kuionesha.

Soko kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, lina shelfu nzuri, zilizopangiliwa vinywaji mbalimbali kama soda za fanta na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kuuza bidhaa mbalimbali, kama kandambili, viatu vya kike na vya kiume, vilivyopangwa vizuri kwenye shelfu vinaning'inia na kuwavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye mahitaji mbalimbali, kuna bidhaa tofauti tofauti kama viatu vya kiume na vya kike vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu za kisasa zenye rangi nyeupe na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu za kisasa, kulingana na aina ya bidhaa na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, limefunguliwa. Linahusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, nyingine zimeshikwa na kijana akizionyesha kwa ajili ya kuzitangaza. Eneo la meza kuna kompyuta inayotumika kwenye mahesabu.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali. Kuna bidhaa tofautitofauti kama viatu vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Soko kubwa la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa huku bidhaa kama juisi pamoja na maji zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, ndani linahusika na kuuza bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri na ni za kisasa kwa kuvutia wateja; kuna watu wawili wakiwa wanatafuta bidhaa.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa linauza bidhaa mbalimbali kama ndizi, nanasi, maharage, mikate iliyopangiliwa vizuri juu ya meza na inavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama jiisi za matunda zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja. Lakini kuna vyombo vya plastiki.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, lenye mpangilio mzuri wa meza lina bidhaa nyingi. Tofauti tofauti kama matunda yaliopangiliwa vizuri kwenye shelfu yanavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha ni la kisasa, lina mpangilio mzuri wa bidhaa tofautitofauti kama vinywaji na linavutia wateja. Watu huenda katika eneo hilo kwa ajili ya kujipatia huduma mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha ni la kisasa linauza bidhaa tofauti tofauti zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine zipo juu ya meza na zinavutia wateja wanaoenda kununua.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wakiwa wanahitaji bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja na zingine zimepangwa chini.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu za kisasa kulingana na rangi na zinavutia wateja.

Soko kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa linauza bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja. Watu huenda eneo hilo kupata mahitaji mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali huku nafaka kama: mchele, maharage, mahindi; yamepangiliwa vizuri na kuwekwa kwenye mifuko maalum kwa kuvutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalotoa huduma mbalimbali limefunguliwa, kuna bidhaa nyingi zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Ndani kuna watu wakiwa wanahitaji mahitaji mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu za kisasa na zinavutia wateja, watu huenda kujipatia huduma mbalimbali eneo hilo.